Kwa vile naona kwa hii picha, hii ni mji au eneo la mji ambalo lina watu wengi, magari mengi, kelele na shughuli nyingi kama biashara nyingi, usafiri na magari barabarani, wafanyikazi na watu wakiharakisha.

Hapa naona watu wengi ambao wako kwa mlango ya duka ndogo ambayo hapo juu imeandikwa Destiny Dairies ni kama ni duka ambayo watu huuza maziwa ya ng'ombe.

Hapa ni mahali ambapo watu hukutana kuuza na kununua bidhaa au huduma inaloweza kua la wazi au ndani ya jengo na linaweza kuwa rasmi au bila rasmi.

Hii ni pesa shilingi elfu moja inayotumika hapa nchi ya Jamhuri ya Kenya. Ni pesa ambayo inatumika kutoka miaka ya elfu mbili kumi na tisa.

Vile tunaona hapa ni watu ambao wanasalimiana na mmoja wapo anapatiana funguo ya gari. Ni kama huyu jamaa ananunua gari, gari na saa hiyo wamekubaliana na huyu jamaa anapatiana kifunguo.

Duka au kioks ambayo kwa mlango imeandikwa mpesa na hapo mlango ingine imechorwa mchoro ya miraa ni kama hapo ndani kuna miraa inauzwa.

Hapa ni sehemu au biashara ndogo unayouza mboga mboga na matunda kwa matumizi ya nyumbani.

Hii ni shilingi elfu moja ya Kenya. Ni mojawapo ya noti za juu zaidi katika sarufu ya Kenya. Inatolewa na benki kuu ya Kenya CBK na hutumika kama njia ya malipo halali.

Hii ni tendo la kusafisha matairi ya gari, pikipiki au baiskeli ili kuondoa matope, mafuta, mchanga na uchafu mwingi.

Kwa vile naona kwa picha ni gari na hii gari jina maarufu yake ni Toyota land cruiser Prado ambalo ni gari la kifahari lenye uwezo mkubwa kwa kupita maeneo magumu.

Hii ni aina ya chakula kinachotokana na mimea, ambacho huliwa kama sehemu ya lishe ya binadamu. Mfano, sukuma wiki, chicha, kabichi, mrenda au spinach .

Mimea au sehemu ya mimea zinazoliwa kama chakula hasa kama sehemu ya mlo kwa kila siku. Mara nyingi mboga huliwa pamoja na vyakula vya wanga kama ugali, wali, chapati au viazi, viazi.

Vile naona kwa picha duka ndogo ambayo imeandikwa M-PESA. Ni kama shughuli za M-PESA zinafanyika hapo kama vile kutuma pesa au kupokea pesa.

Programu ya simu ambayo inayotumiwa na watumiaji wa huduma ya mpesa ili kurahisisha kutuma na kupokea pesa, kulipa bill , kununua airtime na kufanya miamala mingine ya kifedha moja kwa moja kupitia simu ya mkononi

Magari mengi, hapo ni eneo la kutenda tendo cha kuegesha gari mahali maalum kwa muda fulani. Watu huweka hiyo gari yao kwa hii eneo, na kwenda kufanya kazi yao na wanarudia wakichukua au kuendesha magari yao.

Hapa naona duka au kibanda kinachotoa huduma za Mpesa. Huduma ya kifedha inayomilikiwa na Safaricom, inayowawezesha watu kutuma, kupokea na kuhifadhi pesa kwa kutumia simu ya mkononi.

Hii ni moja ya kampuni zinazokumbalika za kubadilisha fedha zilizosajiliwa na benki kuu ya Kenye CBK. Zikiwa zikifanya kazi rasmi jijini Nairobi Kenya.

Vile naona kwa hii picha ni kioski ama duka ndogo ambayo imeandikwa mpesa kwa mlango na naona pia wanauza mpira, soda na vitu vingine mbalimbali.

Hizi ni noti na sarafu za Kenya zilizokuwa na picha za mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Zilitumiwa kwa miongo kadhaa kabla ya kubadilishwa na sarafu zisizo na picha za mtu yeyote kuatia katiba ya miaka elfu mbili na kumi.

Ni sehemu maalum au eneo la biashara, amabapo viatu huuzwa na kununuliwa, inaweza kua soko la wazi, duka la viatu, au soko la mtandaoni.

Naona mtu ambako na pesa mkononi. Na hiyo pesa ni pesa ya nchi yenye blue ya Kenya. Hiyo pesa ambayo anashika kwa mkono ni elfu moja, ikiwa kwa ya elfu moja, ambayo ni mingi sana. Ni kama inafika milioni.

Hapa ni bima ya gari, mkataba kati ya mumiliki wa gari na kampuni ya bima ambao hulinda mumiliki dhidi ya hasara au uharibifu wa gari lake.

Hapa inaonyesha duka dogo kiasi ya vile tunaona hapa kwa picha, wanauza maziwa. Maziwa, maziwa aina tofauti tofauti ya ng'ombe, vile wanaonyesha kwa picha ya ng'ombe na mengi, na watoto hata wanauza.

Vile inaonyesha kwa picha, ni magari ambayo yamepangwa na yamewekwa juu ya track ni kama yanapelekwa kwingine kuuzwa au kupeleka ingine kwa kampuni

Mtu ambaye ameshika pesa kwa mkono na hii pesa ni ya jamhuri ya Kenya. Pesa hii ni tofauti moja ni mia moja, mia tano na nyingine ni elfu moja.

Naona hapa ni duka ambayo imeandikwa Mount Kenya Milk Depot . Hii ni kituo cha ukusanyaji na usambazaji wa maziwa ambacho huungana na Meru Dairy Co-operative Union , kampuni inayofanya usindikaji wa bidhaa za Mount Kenya Milk Depot

Hapa ni mahali ambapo watu huuza na kununua haina mbali mbali za viatu. Ikuwe viatu vya nyumbani kama sandals ama viatu ya mchezo au inaweza kuwa duka la reja reja au mtandaoni.

Hapa naona kiosk ama duka ndogo ambayo hapo mlango imeandikwa M-Pesa. Ni kama mahali ya kutuma pesa au kupokea pesa na mahali ya kutengeneza laini ya Safaricom.

Hii gari inaitwa matatu. Gari ndogo la abiria linalotumika kama usafiri wa uma, katika eneo mingi ya Afrika Mashariki, hasa Kenya, Uganda na Tanzania. Mara nyingi huwa na uwezo wa kubeba abiria kumi na tano hadi thelathini na tatu, kutegemea aina ya gari.

Hii ni kibanda kidogo au duka dogo, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa ndogo ndogo au kutoa huduma fulani.

Hapa naona watu ambao wamekusanyika mahali au ambao wameweka gari yao na wengine wanakalia juu ya gari. Wengine wakiwa wanakaa hapo chini na ni kama kuna mkutano hapo.

Hii hapa ni gari jeupe la kubeba mizigo au abiria na inaitwa van . Van inamaanisha gari lenye mwili mkubwa kuliko gari la kawaida linalotumika kwa biashara, usafiri wa watu au huduma maalum.

Hii ni aina yabima inayomlinda mmiliki wa pikipiki dhidi ya hasara au janga yanayoweza kutokea wakati wa kutumia pikipiki. Hii bima ni muhimu na inahitajika kisheria katika nchi mingi ikiwemo kenya.

Hii ni kampuni ya huduma za kubadilisha fedha na kutuma au kupokea pesa ambazo ziko jijini Nairobi Kenya. Iko na leseni ya authorized dealer chini ya benki kuu ya Kenya, hivyo huduma zake zinafuata kanuni ya usalama uliowekwa na sheria.

Hapa ni kioski ama duka ndogo ambayo imendikwa kwa mlango M-pesa, mahali ambapo watu huuza laini na vyakula, kila kitu, lakini unapata usaidizi wa M-pesa na mahali ya kutuma pesa au kupokea, na husaidia kutengeneza shida ya laini.

Hapa ni duka kubwa ambalo huuza aina nyingi za bidhaa zikiwemo vyakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani, bidhaa za usafi, mavazi na kadhalika. Yote zikiwa ndani ya jengo moja.

Hapa naona gari jipya jeupe yaani gari ambalo halijawahi tumika au halijawahi tumika wala kuendeshwa na mtu yeyote na lina rangi jeupe.

Huku naona mavazi ya kimasai kwa shingo na mikono, hii kwa shingo hawa watu wanavaa saa za shingoni zinajulikana kama nkarewa au angare. Huchorwa kwa shanga nyingi za rangi tofauti anaweza kuvaa idwara moja kubwa au idwara mingi ndogo.

Kwa vile naona ni hapa ni mtu ambaye amejiekea nguo hapo karibu na njia na watu wamefika hapo na kuuliza ama kununua nguo kutoka kwake.

Hii picha inaonyesha kitu ambayo inatumiwa kuweka snacks au watu ambao wanauza snacks wanatumia kama smokie na mayai. Watu hawa wanatumia kuweka hizo vitu na kutembea ndani ya town .

Hii ni huduma za bima zinazojulikana rasmi kama bima rahisi. Kampuni ya bima mashariki kwa Afrika sasa Kenya inayojitolea kufanya ununuzi wa bima kwa urahisi, haraka na nafuu kulingana na tovuti yao rasmi.

Hii hapa ni gari nyeusi ambayo inatumika hapa nchi yetu kenya. Ni gari aina ya TX, watu ambao ni viongozi hapa Kenya, wanatumianga kwa wingi hii gari. Imeandikwa hapo KDK inaonyesha kama ni gari ya mwisho mwisho.

Hapa ni mahali ambapo watu uuza na kununua nguo mapya au zilizotumika mitumba, soko hili linaweza kuwa la mtaani na vile inakaa ni ya kijijini au hata kwenye jukwaa ya mtandaoni.

Hii ni aina ya gari kubwa kuliko gari la kawaida linalotumika kubeba watu, au mizigo. Ina nafasi kubwa ndani na milango ya kando au nyuma, kwa urahisi wa kuingia na kutoka au kupakia mizigo, inaitwa.

Hii hapa inaitwa pesa. Ni kitu au njia inayotumika kama kipimo cha thamani, njia ya kubadilishana bidhaa au daa, kutuma na hifadhi ya mali.

Kwa vile naona kwa hii picha hapa ni mahali pa kumewekwa matunda mbalimbali kama vile ndizi machungwa, maembe na kadhalika. Hii inakaa kama ni soko.

Ni kampuni ya bima nchini Kenya inayotoa huduma mbalimbali za bima kwa watu binafsi na makampuni. Kampuni hii ni sehemu ya Madison Group ambayo pia inahusisha Madison Life Insuarance Kenya Limited.

Ni kampuni ya bima ya jumla iliyosajiliwa nchini Kenya inayotoa huduma mabalimbali za bima kwa watu binafsi, familia na hata makampuni.

Picha inaonyesha duka ya mpesa, ni picha ambayo ako na simu yake mkononi, ameingia kwa mpesa na simu yake inaonyesha mahali ya kutuma pesa, au kwa nambari au kwa lipa na mpesa.

Picha inaonyesha mtu ambaye anashika pesa, na hiyo pesa ni pesa ya nchi ya Kenya ya zamani, pesa ya zamani, na hiyo pesa ni shilingi elfu mbili.

Hii ni kampuni, na pia ni mfumo wa malipo wa kidigitali unaotumika Afrika Mashariki na baadhi ya maeneo ya Afrika kwa ajili ya kupokea na kutuma pesa, kufanya malipo ya biashara, kulipa bili na kuunganisha biashara na benki.

Hii hapa ni leseni ya ushuru wa bidhaa au leseni ya bidhaa za ushuru wa ndani. Ni kibale rasmi kinachotolewa na serikali kwa mtu au kampuni kinacho ruhusu tengeneza au kuuza au kusambaza bidhaa zinatozwa ushuru maalum.

Kwa vile naona hapo kunakaa naona gari mingi ambao imeekwa parking . Na hapo ni mahali ambapo kuna miti mirefu na nyasi inakaa msitu.

Bima rahisi ni aina ya bima iliyorahisishwa ili kuweza kufika kwa urahisi na watu wengi hasa wale walio na kipato cha chini au wale wasiowahi kuwa na bima hapo awali.

Hapa naona soko au mahali watu wanakuja kuuza mboga, matunda na chakula na watu wengine wanafika hapo kununua vitu na hapo sokoni kuna maji au matope.

Hapa naona mtu ambaye ameweka gari yake mahali inakaa msuti ,na hapo kuna miti mirefu mirefu yenye imejaa huko na kuna nyasi hapo chini inakaa msitu msitu.

Samaki walio pikwa kwa kuchoma juu ya makaa. Hii ni aina maarufu ya choma kama nyama choma, lakini kwa samaki na inapendwa sana sehemu kama pwani na maeneo ya ufu.

Hii ni mojawapo ya kampuni kubwa za bima nchini Kenya, inayotoa aina mbalimbali ya bima ikiwemo bima ya pikipiki.

Hapa ni eneo la kuegesha magari au kitendo cha kuegesha gari. Yanaweza kuwa maegesho ya umaa au maegesho binasfi. Maegesho ya umaa yanapatikana mjini kwenye barabara au maeneo ya wazi yanaweza kuwa ya bure.

Hii hapa naona mtu ambaye ame saini karatasi wakati ya kununua gari, hio ni hatua ya mwisho muhimu ambapo mnunuzi na muuzaji wanaweka saini zao kwenye karatasi rasmi ili kudhibitisha kua gari limeuzwa halali.

Kwa hii picture naona kioski ama duka ya mabati ambayo inaonekana watu wanauza vitu vinavyonekana kuwa vya jadi na watu wananunua vitu vya zamani ambayo zilikuwa zinakubaliwa na wazazi wao.

Hapa ni eneo au duka ambao mtu amefungua kuuza maziwa. Ikiwa maziwa ya ng'ombe, ngamia au ya mbuzi pia.

Hapa kwa picha inaonyesha aina ya pimo ya lazima kwa magari ya teksi yanayofanya kazi ya kusafirisha abiria. Na hizo PSV inamanisha Public Service Vehicle . Hii ni gari la usafirishaji wa abiria kwa malipo kama vile taxi , matatu, bodaboda na minibus .

Katika picha hili, kuna duka ambaye ndani yake kuna nguo, nguo ya wasichana. Kwa hiyo ya mkono wa kushoto, inakaa nguo ya wasichana ya wasomali.

Hapa naona msongamano wa magari. Hii ni hali ambapo magari mengi husimama, au husonga polepole sana barabarani kwa sababu ya masongamano, kwa ajili ya njia kuwa jam .

Picha hili linaonyesha wateja ambao ni wa duka ya mpesa. Inaweza kuwa wanatuma pesa au wanatengeneza laini yao ya safaricom .

Hii inaitwa pesa. Ni kitu cha dhamani kinachotumika kama njia ya kubadilishana bidhaa au huduma. Ni chombo cha malipo akiba na kipimo cha dhamani katika shughuli za kiuchumi.

Hii hapa naona ni mimea au majani ya kuliwa. Hii hapa ni sehemu ya mimea inayopikwa na kuliwa pamoja na chakula kama wali au ugali.

Hapo naona karatasi imeandikwa House insurance , hiyo ni bima ya nyumba yani huduma ya kifedhaa inayokulinda dhidi na hasara au uharibifu wa nyumba yako au mali iliyo ndani yake.

Hii ni mahali ambapo watu ukutana ili kuuza na kununua bidhaa au huduma. Inawezakuwa soko la wazi kama vile Gikombo au Kongowea ambapo bidhaa mbali mbali kama vyakula, nguo na vifaa vya nyumbani huuzwa moja kwa moja kwa wanunuzi.

Hii ni kitu cha dhamani kinachotumika kama njia ya kubadilishana bidhaa na huduma kulipa kwa ajili au kuhifadhi dhamani. Ni pesa ambayo ilitumika mabeleni nchini Kenya.

Hii ni aina ya zao la mizizi linalotumiwa kama chakula na ladha tamu na hulimwa hasa kwa ajili ya mizizi lakini hata majani yake yanaeza kuliwa kama mboga na ikiwa ni zitamu.

Hapa naona gari ambayo imeandikwa jina ya kampuni. Hiyo kampuni ni kampuni ya magari yenye makao yake katika Aipi mkoa wa Pakistan. Wanajihusisha na uuzaji na mdada wa magari mbalimbali kama BMW, Marceedes, Toyota na mengine mengi.

Hii ni shilingi ya Kenya inayojulikana kwa kutumika sana nchini, hii ndio sarafu rasmi inayotumika katika jamhuri ya Kenya kwa juhudi zote za kiuchumi, biashara na kulipia kila kitu.

Hapo inaonyesha watu ambao wanasaidia watu wengine wakipata ajali vile kujisaidia kibinafsi na kwa watu ambao hawana pesa wanaonyesha vile wanaweza kujisaidia na kujitubi kibinafsi.

Hii ni gari ndogo nyeusi ambayo hutumika hapo nchi yetu ya Kenya, ambayo watu wanatumia kufanya biashara zao na kuchukua watu kupeleka kwingine wakichukua pesa.

Hapa ni duka ndogo ama mahali mtu amejiwekea viatu. Viatu hiyo anauza, viatu ya aina mbalimbali kama vile viatu ya kuchezea mpira na viatu ya kuogolea ama viatu ya kuvaa nyumbani.

Picha inaonyesha mtu ambaye anapatiana pesa na hiyo pesa ni Pesa ya Kenya ya zamani. Imeandikwa ni pesa elfu moja ya shilingi ya Kenya.

Hii ni bima ya afya. Ni huduma ya kifedha inayo saidia kulipia gharama za matibabu pale mtu anapo ugua au kuumia badala ya kulipa gharama zote mwenyewe.

Hii ni programu ya simu inayotolewa na Safaricom ambayo inaruhusu watumiaji wa nyamala ya kifedha kwa urahisi, kutumia simu ya mkononi, ni njia ya kidijitali ya kutumia huduma za M-pesa bila kutumia USSD .

Picha hii naona gari ambayo imewekwa parking na vile inaonyeshwa ni mguu ya gari ambayo iko sawa, na imejazwa na iko tayari kuenda.

Naona wa kinamama wambao wako sokoni. Sokoni ni mahali pa kufanyia biashara hasaa bidhaa za kila siku kama matunda, mboga, nyama, nguo na paka.

Kitu cha dhamani kinachotumika kama njia ya kubadilisha bidhaa au huduma. Ni chombo cha malipo na kipimo cha dhamani katika shughuli za kiuchumi. Inatumika, hii hapa inatumika Kenya. Ni elfu moja iko kwa.

Mtu ambaye anatumia mpesa, mpesa ni huduma ya kutuma au kupokea na kuhifadhi pesa kwa njia ya simu ya mkononi. Ni mojawapo ya huduma za fedha ya kidijitali.

Hapo naona duka ambayo imeandikwa Amani General Shop. Hapo wameandika wameonyesha kwamba hiyo duka unawezapata juice ya mango, tomato , na dairy milk . Unaweza pata maziwa huko na matunda na mboga, na mwenyewe amesimama mbele ya hiyo duka.

Hapa naona watu ambao wameweka gari yao kwa parking . Hapa inakaa mahali ambapo inafanyika kitu kuhusiana na port .

Hii ni aina ya bima inayotolewa kwa wamiliki na waendeshaji wa pikipiki ilikuadharisha dhidi ya hasara au majanga yanayoweza kutokana wakati wa kazi.

Hapa ni wakala wa bima unaotoa huduma za bima kwa watu binafsi, familia na ushirika nchi Kenya. Inatoa huduma mbalimbali za bima kwa kushirikiana na wauzaji wakuu wa bima.

Hapa ni sehemu ya soko inayokita zaidi katika kuuza mazao ya shambani, vyakula, ambayo ni mbichi na yenye viturusho. Wakulima na wauzaji wadogo hupeleka bidhaa zao huko kwa ajili ya kuuza kwa wanunuzi wa rejareja au jumla.

Hapa naona gari ambao imewekwa kwa parking . Parking ni eneo la kuegesha gari au kuweka gari mahali maalum panaporuhusiwa na hii linalotumika sana katika mji, barabara, maduka makubwa na hospitalini.

Hii hapa ni karatasi ambaye imeandikwa receipt paid . Inaonyesha kama pesa fulani ama kitu fulani imefanyika au hiyo pesa imelipwa.

Hii ni MySafaricom App programu rasmi ya Safaricom inayowezesha wateja wake kupata huduma mbalimbali kwa urahisi kupitia simu janja. Kupitia app hii, mteja anaweza kutumia huduma za M-pesa kama kutuma na kupokea pesa, kulipa bili ,kuangalia salio, kutumia fuliza.

Hapa ni sehemu ya wazi au eneo lililotengwa na serikali au taasisi kwa ajili ya watu kuegesha magari yao kwa muda. Mara nyingi hupatikana jijini karibu na maduka, ofisi, hospitali au barabara kuu.

Hapa ni sehemu au meza wazi au jengo ambapo watu huuza na kununua mboga, mboga safi kama vile sukumawiki, nyanya, vitunguu, hoho, karoto, mboga za kienyeji kama managu, kunde, endo na kadhalika.

Hapa ni sehemu maalum au eneo ambapo watu huuza na kununua mavazi ya aina mbalimbali. Hii inaeza kuwa kwa soko la wazi, duka la kawaida au hata soko la mtandaoni.

Hii ni pesa ya Kenya inayojulikana kama shilingi ya Kenya. Ni sarufu rasmi inayotumia nchini Kenya. Noti za sasa zimetolewa na benki kuu ya Kenya. Kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tisa hadi elfu mbili ishirini na nne.

Hii hapa ni tikitiki maji. Ni tunda kubwa lenye maji mingi, rangi nyekundu ndani na ganda la kijani linalojulikana kwa jina tikitiki maji.

Hapa ni shikio wa gurudumu au mdwara wa mpira wa gari, ni sehemu ya mviringo ya mpira inayofungwa kwenye rim ya gari, baiskeli, pikipiki na ndio hushika barabara.

Mahali au duka ambayo mtu anauza maziwa na hapo imeandikwa nunua maziwa freshi hapa. Anauza maziwa ya ng'ombe au inaeza kua ya ngamia hata.

Hapa ni mahali ambapo watu uuza na kununua bidhaa mbali mbali kama chakula, laini, nguo, vifaa vya nyumbani, matunda, mboga, nyama, samaki na bidhaa nyinginezo.

Hii ni kampuni ya bima, inayoanzishwa nchini Kenya mwaka elfu mbili na tano, inayotoa huduma mbalimbali za bima ya mali, kama bima ya gari, moto, wizi, usafirishaji, safari na akili binafsi.

Hii ni noti ya zamani ya Kenya, yenye dhamani ya shilingi mia tano, ambayo ilikuwa na picha ya raisi, ya kwanza ya Kenya mzee Jomo Muigai Kenyatta.